Moja ya kifaa cha kisasa na imara kwa ajili ya uchakataji taka ambacho hutumika kuhifadhia taka kabla ya kwenda kuteketezwa katika maeneo maalumu, kifaa hiki husaidia kuweka miji safi, kutunza mazingira pamoja na kuzuia milipuko ya magonjwa.

Mchakataji taka mwanaume aliyevalia mavazi ya kuzuia baridi katika moja ya mji ambao unaonekana kupishana na watu mbalimbali wakiwa wamevalia mavazi ya kuzuia baridi, mchakataji taka au msafishaji wa mazingira husaidia kuweka mji safi na pia kukinga na milipuko ya magonjwa.

Gari kubwa la kijani la kisasa la kuchakata takataka likiwa pembezoni mwa miti kwa ajili ya kukusanya takataka pembezoni mwa mji, ili kwenda kuziweka sehemu maalumu kwa ajili ya kuziteketeza. Hii husaidia kuondoa milipuko ya magonjwa pamoja na kusafisha mazingira.

Wanaume wakikusanya taka kwa kutumia vifaa maalumu vinavyowalinda kiafya, kwa mfano barakoa. Mchakato huu ni kwa ajili ya kuzuia milipuko ya magonjwa na kuweka mji safi na salama. Pembezoni kukiwa kuna maduka ya biashara pamoja na watu walioketi.

Moja ya vifaa vya kisasa vinavyotumika kuhifadhi takataka vikiwa pembezoni kwaajili ya kuhifadhi na kukusanya taka na kuweka miji salama hii huzuia milipuko ya magonjwa pamoja na kuweka miji safi.

Mifuko meusi inayosadikika kuwa ni ya takataka imewekwa nje ya nyumba moja yenye geti la bluu pamoja na marumaru. Mifuko hii inahifadhi taka kwa ajili ya kuzuia magonjwa pamoja na kuweka mazingira safi.

Kifaa cha kisasa cha uchakataji wa takataka, chenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe, kikiwa kimeegeshwa tayari kabisa kwaaji ya kukusanya aina mbalimbali za uchafu, kifaa hichi husaidia kuzuia milipuko ya magonjwa pamoja na kuweka mazingira safi.

Wanawake na wanaume katika uchakataji taka, kwa kutumia njia za kisasa, ikiwemo kuvaa barakoa na mavazi maalumu kwa ajili ya kujikinga na bakiteria wa magonjwa. Uchakataji taka husaidia kuweka miji safi pamoja na kuzuia milipuko ya magonjwa.

Gari refu la bluu lenye maandishi meupe linaloashiria huduma ya upatikanaji wa maji katika gari hilo, likiwa limepaki katika eneo la wazi lililoko pembezoni mwa nyumba yenye rangi nyeupe pamoja na brauni.

Eneo la wazi, likiwa na udongo uliochimbwa na sehemu ndogo ikiwa imebaki haijachimbwa, huku ndani yake kukiwa kuna bomba kubwa limezungukwa na wanaume wengi waliovalia mavazi maalumu kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo la uchimbaji na uletaji maji.